Wanaume kadhaa wakiwa wanashusha dawa za wanyama na mimea katika gari moja kubwa, ambalo lipo pembezoni mwa mitimiti, magari yaliyopaki pamoja na watu walioketi chini.

Dawa ya kuua wadudu watambaao pamoja na wanao athiri mazao, ikiwa katika kifungashio cha chupa chenye maandishi na picha kadhaa kwaajili ya kumuarifu mtumiaji.

Dawa ya wanyama iliyo katika kifungashio cha chupa huku pembezoni kukiwa kuna boksi limeandikwa na kuchorwa picha mbalimbali kwa ajili ya kumuarifu mtumiaji matumizi sahihi ya dawa hiyo.

Aina ya kifungashio cha dawa ya mifugo ambacho ni chupa nyeupe yenye mfuniko mwekundu, huku ikiwa na picha kadhaa na maandishi kwa ajili ya kumuarifu mtumiaji namna sahihi ya matumizi ya dawa hii.

Moja ya kifungashio cha dawa ya mifugo, kikiwa kimepakiwa kwa rangi ya njano pamoja na nyekundu na maandishi kadhaa, kwa ajili ya kumuarifu mtumiaji namna ya kutumia dawa hiyo.

Dawa ya kutibu wanyama imefungashwa katika kopo jeupe, lenye maandishi kadhaa pamoja na picha ya mnyama. Hii usaidia mtumiaji kuelewa matumizi sahihi ya dawa hii.

Dawa ya kutibu wanyama iliyofungashwa katika boksi la njano pamoja na rangi nyeupe, huku pembezoni kukiwa na chupa yenye maandishi pamoja na picha ya maelekezo sahihi ya kutumia dawa hiyo kwa mtumiaji.

Aina ya dawa ya mifugo, iliyohifadhiwa kwenye kopo jeupe na boksi lenye rangi ya kijivu, ambayo imenakshiwa kwa maandishi na picha mbalimbali, ili kumjuza mtumiaji aina ya mfugo unaopata dawa, kutokana na dawa hiyo ikiwa ni mwendelezo, kuimarisha afya.

Aina ya dawa ya mifugo iliyowekwa katika kifungashio cha pakiti, huku ikiwa na maandishi kadhaa pamoja na picha kumuarifu mtumiaji matumizi sahihi ya dawa hiyo.

Aina ya dawa ya mifugo iliyopo katika kifungashio cheupe cha chupa, chenye maandishi kadhaa na picha kwa ajili ya kumwarifu mtumiaji au mfugaji matumizi sahihi ya dawa hiyo.

Aina ya dawa ya mifugo ambayo imewekwa katika kifungashio cha chupa nyeupe yenye maandishi na picha kadhaa, kwa ajili ya kumwarifu mtumiaji au mfugaji matumizi sahihi.

Aina ya dawa ya mifugo, ikiwa katika kifungashio nadhifu cha boksi, huku kifungasho hicho kikiwa na picha kadhaa za wanyama pamoja na maandishi mbalimbali kwa ajili ya kumuarifu mfugaji au mtumiaji matumizi sahihi ya dawa hii.

Wakulima wafanyabiashara wanawake waliovalia mavazi ya baridi kama masweta, wakiwa na bidhaa hiyo iliyomwagwa chini kuashiria imetoka kuvunwa, huku wakiwa wameshikilia mifuko kujaza zao hilo kwa ajili ya kupeleka kwenye masoko.

Wakulima wafanya biashara wakiwa pembezoni mwa njia, huku wakiwa na bidhaa nyingi walizotoka kuzivuna na kuzipakia kwenye mifuko imara kwa ajili ya kuzisafirisha maeneo mbalimbali kupata masoko.

Mkulima mwanaume aliyevalia tisheti na suruali ya bluu, akiwa katika shamba lenye bidhaa ya mahindi, huku akiwa anajaribu kama bidhaa hiyo imekomaa tayari kwa mavuno kwa ajili ya biashara.

Mti wa mgomba unaozalisha zao wa biashara aina ya ndizi ikiwa katika mandhari ya makazi ya watu, ambayo yamezungukwa na majani ya ukoka, maua pamoja na mbolea kustawisha mti huo.

Miche iliyopangiliwa katika mstari nadhifu katika shamba la nyanya, huku ikiwa limesheheni bidhaa hizo ambazo bado hazijawa tayari kwa kuvunwa kwa maana ni mbichi.

Mkulima mwanamke wa bidhaa aina ya mahindi, akiwa pembezoni mwa shamba alimotoka kuvuna bidhaa zake hizo, ambazo amezitandaza chini na kuzikausha, kwa ajili ya kuziandaa kwa masoko.

Wanaume wakulima na wafanyabiashara wakiwa na mazao yao ambayo wametoka kuyavuna punde, na kuyapakia katika mifuko ambayo wataipakiza katika gari la bluu linaloonekana pembezoni; huku shamba hilo likiwa limezungukwa na miti kiasi.

Mkulima mwanaume akiwa katika shamba la bidhaa ya mapapai, huku akiwa ameshikilia vema bidhaa hiyo, ambayo bado haijaiva kwa ajili ya biashara.

Eneo la shamba lenye migomba mingi, huku mgomba wa mbele ukionekana kuwa na zao hilo la biashara aina ya ndizi, likiwa bado halijakomaa kwaajili ya uvunaji na biashara.

Mkulima mwanaume aliyevalia mavazi ya kazi akiwa katika vitalu vya nyanya huku akiwa amekusanya nyanya zilizolundikwa katika mfuko uliotandazwa chini kuzuia unyevu unyevu. Ameshikilia zao lake hilo huku akilifurahia tayari kabisa kulipeleka kwenye masoko.

Wanaume wakulima na wafanyabiashara katika eneo fulani kulipokusanyika bidhaa aina ya mahindi, ambayo imekusanywa na kumenywa tayari kwa biashara.

Eneo la shamba lililosheheni mimea mingi ya zao aina ya kahawa, huku bidhaa hiyo ikiwa kwa wingi shambani humo ikiwa imeiva na nyingine ikiwa bado ni mbichi, kilimo hiki cha kahawa kimeleta tija kwa taifa kwa kuongeza kipato cha taifa pamoja na wakulima.

Mkulima wa zao aina ya nanasi akiwa shambani humo kulikozungukwa na miti mingi pamoja na mananasi yaliyosheheni na mengine akiwa ameonesha mikononi yameiva kuashiria zao hilo liko tayari kwa ajili ya masoko.

Mkulima mwanaume alievalia koti na tisheti nyeupe akiwa shambani kwenye bidhaa aina ya mapapai, huku akiwa mkononi ameshika mapapai mawili yaliyoiva kuashiria bidhaa hiyo ipo tayari kwa ajili ya masoko.

Eneo la wazi lililozungukwa na miti mirefu kwa pembeni likiwa karibu na shamba la viazi ulaya, huku wakulima kadhaa wanawake kwa wanaume wakiwa wanakusanya vyema bidhaa yao hiyo kuifungasha kwenye vifungashio vya mifuko mbalimbali kwa ajili ya kupeleka kwenye masoko.

Mkulima mwanaume aliyevalia shati jeupe pembezoni mwa njia akiwa ndani ya shamba lake, akiwa ameshika aina ya bidhaa ya viazi iliyokomaa, tayari kabisa kusafirishwa kwa masoko, kuongeza kipato chake pamoja na cha taifa.

Ni eneo la wazi lililosheheni miti mingi aina ya migomba, huku pembezoni kukiwa na aina ya zao hilo ambalo limekomaa tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya biashara na masoko.

Mfanyabiashara mwanaume aliyevalia tisheti na kofia akiwa ameegemea bidhaa zake aina ya kabeji, alizotoka kuzivuna huku pembezoni mwa bidhaa hizo kukiwa kimezungukwa na kichaka kilichoathiriwa na jua.

Mfanya biashara wa zao la biashara aina ya vitunguu, akiwa amebebelea kapu lililojaa bidhaa hiyo ambayo anaimimina na inaonekana imetoka kuvunwa tayari kwa masoko. Pembezoni kukiwa kumezungukwa na miti, katika eneo hilo.

Mahindi yaliyokomaa na kuchumwa kwa ajili ya biashara, yakiwa pembezoni mwa shamba hilo la mahindi, huku pembeni kukiwa na mwanadada aliyetoka kuchuma bidhaa hiyo ya mahindi, huku akitabasamu kwa furaha.

Wakulima wanawake kwa wanaume wakiwa katika moja ya shamba kubwa wakivuna mahindi yaliyokomaa. Huku wakipakia Katika vikapu vyao tayari kabisa kwa ajili kuzisafirisha kwa ajili ya masoko.

Mkulima wa bidhaa aina ya mahindi akiwa amesimamia zao lake lililotoka kuvunwa na kutandazwa juu ya mazulia ya bluu kuashiria usafi, huku pembezoni kukiwa kumezungukwa na shamba kubwa lenye bidhaa hiyo.

Mkulima wa jinsia ya kiume, alienufaika kutokana na mavuno ya zao aina ya pilipili hoho, akiwa amevijaza kwenye kiroba cheupe pamoja na cha kijani, Huku akiwa tayari kabisa kusafirisha kwa ajili ya biashara.

Wakulima kadhaa, wanawake kwa wanaume, wakiwa wanapaki bidhaa zao aina ya nyanya katika masanduku mengi mbalimbali ili kusafirisha maeneo mengine kwa ajili ya biashara.

Mkulima wa zao la viazi ulaya, wakifungasha vyema mazao yao, baada ya kuyatoa shambani. Tayari kwa kuyasafirisha kwenye gari Kubwa lililopo pembezoni rangi ya bluu kuyapeleka katika masoko.

Bidhaa aina ya nyanya ambayo imeiva tayari kwa ajili ya uvunwaji, ikiwa katika moja ya vifungashio vya mifuko kuashiria ulimaji wa kisasa wa zao hilo na mazao mengine, ambayo husaidia katika kuibua nafasi na usafi.

Bidhaa aina ya nyanya zikiwa katika maboksi mbali mbali, zenye rangi ya kijani na nyekundu, huku zikiwa katika eneo la wazi na wakulima wakiwa pembezoni, wakifungasha vema bidhaa zao hizo, tayari kuzipakia kwenye gari lililopo pembeni kuzipeleka katika masoko.

Zao la biashara aina ya nanasi likiwa limetandazwa pembezoni mwa barabara kubwa ipitalo wapita njia pamoja na magari, huku muuzaji wa zao hilo akiwa anaweka sawa bidhaa yake kwa ajili ya biashara.

Wakulima wa jinsia ya kike waliovalia sare za bluu wakiwa katika zoezi la kuchambua na kuvuna kahawa ambazo zimekwisha komaa, tayari kabisa kwa ajili ya kuzisafirisha kwa ajili ya masoko.

Mkulima na mfanya biashara wa zao aina ya nyanya, mwanaume aliyevalia mavazi ya kijani pamoja na meusi, akiwa shambani humo kwa ajili ya kusimika vyema miche ambayo ipo tayari kwa ajili ya kukua na mingine kwa ajili ya kuvunwa.

Wakulima waliovalia mavazi ya kazi, mmoja akiwa ni mwanamke. Wakiwa katika stoo iliyojaa zao aina ya korosho, huku akionekana kupaki bidhaa hiyo tayari kabisa kwa ajili ya kupeleka kwenye masoko.

Wakulima wakiume wa zao la pilipili akiwa katika shamba la zao hilo, huku akiwa ametoka kuvuna bidhaa hiyo ikiwa imekwisha komaa. Tayari kwa kuisafirisha kwa ajili ya masoko.

Bidhaa aina ya vitunguu ambayo imetoka kuvunwa na kukusanywa katika eneo la wazi, huku pembezoni kukiwa na wafanyabiashara. Pamoja na gari, wakijiandaa kusafirisha bidhaa kwa ajili ya masoko.

Shamba kubwa la viazi ulaya, likiwa limezungukwa na wanaume na wanawake wakiendelea kuvuna bidhaa hiyo iliyokomaa, kwa ajili ya kuipeleka sokoni kwa masoko, huku pembezoni kukiwa kumezungukwa na shamba la bidhaa nyingine.

Bidhaa aina ya viazi, ambayo imefungashwa katika magunia meupe, yenye kamba imara ambayo yanazuia bidhaa hiyo isidondoke chini, huku wakulima wa zao hilo wakiwa wamejiandaa kupakia viazi, katika gari kubwa la bluu aina ya kenta, tayari kabisa kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko.

Wakulima na wafanyabiashara aina ya ndizi ,wakiwa katika shamba kubwa la migomba, huku kukiwa kuna ndizi kadhaa zilizokomaa na wakisimika vyema vifaa imara kwa ajili ya kusaidia ndizi zisianguke na kuziandaa vyema kwa ajili ya uvunwaji.

Bidhaa aina ya vitunguu maji ambayo imerundikwa pembezoni mwa shamba lililozungukwa na miti miti, huku mkulima akiendelea kuvikusanya vitunguu hivyo tayari kuvifungasha kwa ajili ya masoko.

Eneo la wazi lenye vitalu kadhaa huku likiwa limesheheni bidhaa aina ya mapapai yaliyoiva tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya masoko.

Bidhaa aina ya nyanya, ikiwa katika vitalu vya wazi huku bidhaa hii ikiwa imeiva tayari kabisa kwa ajili ya masoko.

Mkulima mwanaume wa mazao aina ya tikiti maji akiwa ameshikilia zao hilo huku mengine kadhaa yaliyotoka kuvunwa yakiwa ardhini, pembezoni shamba hili likiwa limezungukwa na miti kwa mbali.

Wakulima wanaume, wakiwa katika eneo la wazi lililo karibu na shamba la zao la mahindi, huku wakiwa wamevuna bidhaa hiyo na kuipakia tayari kwa ajili ya kuisafirisha kwenda kwenye masoko.

Shamba la wazi kubwa lililosheheni miche mingi kwa ajili ya zao la nyanya huku ikiwa limesimikwa na miti kwa ajili ya kufanya zao hili la biashara kuwa imara, pembezoni mwa shamba hili kumezungukwa na miti kadhaa.

Wakulima kadhaa wanawake kwa wanaume, wakiwa katika shamba la bidhaa ya viazi mviringo, huku wengine wakiendelea na kazi ya kuchimbua viazi hivyo, na vingine vikiwa tayari vimekwisha chambuliwa ili kupakiwa kwa ajili ya masoko.

Eneo la wazi lililozungukwa na milima kwa mbali, lililo pembezoni mwa shamba la vitunguu maji. Huku wakulima kadhaa wakiendelea kuipakia na pengine kuisambaza bidhaa yao hiyo kwa ajili ya masoko katika maeneo mengine.

Zao aina ya ndizi, likiwa limerundikwa vyema kwa ajili ya masoko katika chumba ambacho kina wanaume wawili, na mmoja akiwa anaendelea kuingiza ndizi hizo, na mwingine akiwa anaandika idadi.

Eneo la wazi la shamba likiwa na wakulima aina mbalimbali wanawake kwa wanaume, wakiwa wanaendelea kuchimbua bidhaa hiyo ya viazi mviringo iliyokomaa kuiandaa tayari kwa ajili ya masoko.

Eneo la wazi lililosheheni mbogamboga, pembezoni likiwa limezungukwa na makazi ya watu, pamoja na miti kadhaa. Katikati kukiwa na wakulima wawili (mwanamke na mwanaume), wakiendelea kuvuna bidhaa hiyo kwa ajili ya biashara.

Wakulima kadhaa wakiwa wanaendelea na shughuli ya kukusanya zao lao la biashara aina ya viazi vitamu, tayari kwa ajili ya kuviandaa kwa masoko katika maeneo mengine.

Eneo la shamba lililo na matuta kadhaa kwa ajili ya kilimo cha biashara aina ya mahindi na matikiti maji, huku pembezoni kukiwa na njia kwa ajili ya kumsaidia mkulima kupita kukagua bidhaa zake na pia humpa nafasi mazao kwa ukuaji.

Mkulima mwanamke mtu mzima, aliyesimama pembezoni mwa shamba la zao aina ya kahawa, huku akiwa ameshika kahawa ambazo amezivuna tayari zimekwisha komaa kwa ajili ya mauzo.

Shamba la bidhaa aina ya mahindi ambalo pembezoni limezungukwa na miti mirefu pamoja na uuoto wa asili, huku likiwa katikati na gari la bluu na nyekundu pamoja na bidhaa hiyo iliyofungashwa vyema katika mifuko, kwa ajili ya kupelekwa kwenye masoko.

Wakulima wawili wanaume waliovalia mavazi ya sare, wameshika mapanga, kuashiria wametoka kuvuna zao hili la ndizi, ambalo limekomaa tayari, na wameyapanga pembezoni mwa shamba hilo kwa ajili ya masoko.

Mkulima mwanamke aliyesimama pembezoni mwa zao aina yamahindi, huku akiwa na aina mbili tofauti ya zao hilo, rangi nyeupe pamoja na rangi ya njano; ameshikilia bidhaa hiyo na nyingine ikiwa imetandazwa vyema katika mifuko maalumu yenye kuzuia unyevu ili kukausha kabla ya kupeleka kwenye masoko.

Eneo la wazi la shamba likiwa limezungukwa na miti kadhaa pembezoni, huku katikati kukiwa na vitalu vilivyosheheni miche mingi kwa ajili ya zao hili la nyanya.

Eneo la wazi lenye vitalu kadhaa kwa ajili ya kilim. cha nyanya. Bidhaa hii ambayo bado haijakomaa imewekwa mipira kwa ajili ya kuwezesha umwagiliaji kilimo hichi kimeleta tija na faida kwa wakulima.

Shamba kubwa la kilimo cha mpapai kikiwa kimezungukwa na uoto mwingi wa asili ulio stawi pamoja na majani yaliyoanguka kwenye mipapai yakiwa yamekufa.

Wakulima wawili wanaume wakiwa pembezoni mwa soko na njia ya waendayo kwa miguu, wakiwa ndani ya shamba lenye kitalu kwa ajili ya mboga hizo zilizopangiliwa vyema.

Wakulima wa zao aina ya nyanya, wanawake kwa wanaume huku wengine wamevalia sare za bluu wanapanga mazao yao hayo katika masanduku, huku yakiwa aina za rangi mbalimbali kama brauni na nyeusi.

Mkulima mwanaume wa bidhaa aina ya nyanya, akiwa shambani humo ambamo kumepandwa nyanya kwa njia ya kisasa kwenye mifuko kwa ajili ya kuokoa nafasi na kutunza mazingira, huku akionekana kukagua bidhaa hiyo iliyokomaa kwa ajili ya mavuno kwa ajili ya biashara.

Wanaume watatu wakulima wakiwa wameshikilia trekta pembezoni mwa zao la mpunga pamoja na miti ya michikichi, wakiwa wanaendelea na kazi yao ya kilimo.

Eneo la wazi lenye vitalu kadhaa vya zao aina ya mapapai, huku likiwa limesheheni zao hili ambalo tayari limekomaa na mengine mabichi. Eneo hili lenye uoto wa asili pamoja na majani yaliyodondoka kwenye mapapai.

Wakulima wa mazao ya mbogamboga, wakiwa katika eneo la wazi, lililo na vitalu kadhaa vya zao hilo, huku pembezoni wakiwa wamemzungukwa na miti na milima kwa mbali, pamoja na uoto wa asili.

Mashine aina ya trekta nyekundu, iliyopo pembezoni mwa shamba lililozungushiwa nguzo, kuashiria mipaka ya shamba hilo, huku mashine hiyo ikiongozwa na dereva, aliyeko katika mashine iliyofungwa kwa ajili ya kusafisha shamba na kurahisisha shughuli zingine za kilimo.

Mashine aina ya trekta iliyofungwa kifaa cha kisasa nyuma kwa ajili ya kusafisha mashamba na kilimo cha kisasa kinachoendelea katika eneo lililozungukwa na miti miti huku kifaa hicho kikiwa kinaendeshwa na dereva.

Eneo la shamba lililozungukwa na miti kwa umbali, kukiwa na trekta pamoja na kifaa kilichofungwa kwaajili ya kukatia majani na kurahisisha kazi za shambani.

Mashine ya kulimia aina ya trekta ambayo imefungwa kifaa maalumu kinachotumika kusafisha na kuondosha majani shambani pamoja na kurahisisha shughuli nyingine mbalimbali za shambani. Eneo hilo limezungukwa na miti kwa mbali pamoja na njia ya waendao kwa miguu.

Mashine aina ya trekta yenye rangi ya kijani, matairi makubwa huku ndani yake kukiwa kuna dereva ikiwa katika shamba moja kubwa la wazi lililo pembezoni mwa makazi ya watu, huku likiendelea na shughuli ya kusafisha shamba pamoja na kulima, kuweka sawa tayari kwa pandikizi.

Mashine ya kulimia aina ya trekta ikiwa imefungwa kifaa maalumu kwa ajili ya kusafisha shamba na kurahisishia shughuli mbalimbali za shambani, trekta hiyo ikiwa imeegeshwa katikati ya shamba ambalo lipo pembezoni mwa makazi ya watu pamoja na mitimiti.

Mitambo ya kisasa ya kilimo, iliyozungukwa na mimea mbalimbali yenye muonekano nadhifu, ambayo inasaidia kuvuna, kupukucha na umwagiliaji, ili kuongeza uzalishaji na tija katika zao husika.

Kifaa cha kulimia na kusafishia shamba aina ya trekta chenye rangi nyekundu pamoja na nyeusi kikiwa katika shamba moja lililozungushiwa senyenge, huku likiendelea na kazi ya kusafisha eneo kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kulimia shamba aina ya trekta yenye rangi nyekundu pamoja na matairi makubwa na madogo ya rangi nyeusi, ikiwa na dereva kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo katika shamba hilo ambalo lipo pembezoni mwa miti mirefu kwa mifupi.

Kifaa cha kusafishia na kulimia shamba kwa ajili ya kilimo, huku kikiwa kinaendelea na kazi hiyo katika moja ya eneo la shamba.

Mashine inayorahisisha shughuli za kilimo aina ya trekta yenye rangi nyekundu, matairi makubwa na madogo ya rangi nyeusi likiwa na dereva ndani yake huku likiendelea na shughuli za kilimo Katika shamba hilo lililoko pembezoni mwa miti miti.

Eneo la wazi la shamba lililozungukwa na miti miti, mirefu kwa mifupi, pamoja na mtu mmoja aliemo shambani hapo, huku dereva akiendesha mashine aina ya trekta kwaajili ya kusafisha shamba kwa mazao ya kupandwa.

Wanaume kadhaa wakiwa katika mazingira ya eneo linalojishughulisha na ufugaji wa samaki, wengine wakiendelea kuvua na wengine kuhudumia samaki hao, huku magari kadhaa yakiwa yamesimama tayari kupakia samaki kupeleka katika maeneo mbalimbali.

Eneo linalojishughulisha na ufugaji wa kilimo cha samaki, likiwa na bwawa kubwa na mitambo mbalimbali ya hewa, pamoja na chakula kwa ajili ya kilimo hicho.

Mbegu mbalimbali na bidhaa nyingine za majumbani, zikiwa katika eneo linalotoa huduma za upatikanaji wa mahitaji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Eneo la shamba la mahindi, ambalo huashiria kilimo cha zao hilo katika eneo fulani ambapo mahindi hayo hayakuweza kukua na kuendeleza kwa ajili ya kuathiriwa na jua.

Mbegu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya chakula yakiwa katika chumba kimoja kilichoainisha aina mbalimbali ya mbegu hizo, huku zikiwa zimewekwa katika mifuko ambayo huzuia unyevu na mbegu hizo zisiharibike kwa urahisi.

Aina mbalimbali ya mbegu kwa ajili ya chakula kama maharage pamoja na mbegu zingine, zikiwa zimefungashwa katika vifungashio tofautitofauti vya aina ya kikapu tayari kwa kuliwa.

Eneo la pori lenye nyasi za asili lililozungukwa na milima kwa mbali na kinjia katikati, ambapo watu wanapita kwa ajili ya kuzuru eneo hilo kama watalii.

Mandhari ya eneo la msitu lililozungukwa na uoto wa asili, mitimiti mingi pamoja na maji kwa chini ambamo daraja limetengenezwa kurahisisha njia ya waendao kwa miguu pamoja na mifugo.

Eneo la wazi la pori lililosheheni miti mbalimbali mirefu kwa mifupi pamoja na uoto wa asili, katikati kukionesha njia ndogo kuelekea katika maeneo mbalimbali ya pori hilo.

Eneo la msitu lenye uoto mbalimbali ikiwemo miti mirefu na mifupi ambayo pembezoni kuna mti wenye nembo mbalimbali kuashiria maagizo katika eneo hilo.

Eneo la misitu lenye miti mingi yenye uwoto wa asili wenye kupendeza likiwa limezungukwa na daraja katikati, kwa ajili ya kulahisisha usafiri wa waendao kwa miguu pamoja na magari.

Eneo la pembezoni mwa njia lenye uoto wa asili linalodondosha majani yaliyokauka pembezoni mwa njia hiyo, lenye miti mikubwa na midogo huku miti mikubwa ikiwa imeacha nafasi katikati ya njia hizo.

Mandhari ya eneo la pori likiwa na mkondo wa maji katikati ambamo kumetengenezwa daraja la miti kwa ajili ya kuwasaidia wapita njia pamoja na wanyama.

Eneo la msitu lililosheheni miti mirefu uoto wa asili pamoja na majani yaliyoathiriwa na jua, huku katikati kukiwa na njia kuruhusu waendao kwa miguu pamoja na wanyama; mnyama amesimama mwanzoni.

Eneo la misitu ambalo limezungukukwa na miti miti mingi pamoja na uoto wa asili, huku katikati kukiwa na maji yaliyo tuwama.

Mkulima mwanaume aliyevalia kofia ya rangi ya kijani akiwa katika eneo la wazi lilosheheni vitalu vingi vilivyojaa mabomba ya kilimo cha kisasa ambacho mimea kuchukua virutubisho vyake moja kwa moja kutoka kwenye maji bila kutumia udongo, kilimo hichi kinaleta tija na faida nyingi kwa wakulima ikiwemo kuokoa mazingira kuwa safi pamoja na kuleta mavuno mengi.

Eneo la wazi ambalo limefungwa mashine nyingi kwa ajili ya kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, ambayo huruhusu mimea kupata virutubisho vyake moja Kwa moja kutoka kwenye maji bila kuathiri mazingira. Kilimo hiki kimeleta faida na tija kwa wakulima kwa kutunza mazingira pamoja na kuongeza mazao.

Kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo, kikiwa kimeunganishwa mashine nyingi na mimea ambayo imestawi kwa kilimo hicho, ambacho kimeleta tija kwa jamii kwa kutunza mazingira pamoja na kuleta mazao mengi na masafi.

Eneo la wazi lenye mashine nyingi, kwaajili ya kukuzia mimea, ambayo hutumia njia za kisasa za kukuza zao hili bila kutumia udongo, huruhusu mimea kuchukuwa virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji. Huu ni mwendelezo wa kuleta tija kwenye kilimo kwa faida ya wakulima.

Mimea iliyochipua katika eneo la wazi ndani ya mashine maalumu za kilimo cha kisasa, ambacho huruhusu mimea kuchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji bila kutumia udongo; kilimo hicho cha kisasa ni muendelezo wa kuleta tija na faida kwa wakulima.

Eneo la wazi lenye mashine kadhaa, zilizowekwa kwa ajili ya kutumia kilimo cha kisasa, ambacho huwezesha mimea kukua bila kutumia udongo, huchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji. Kilimo hichi kimeleta tija kwa wakulima, kwa ajili ya kuweka mji safi na kuongeza mavuno.

Vitalu vya mimea katika moja ya kilimo cha kisasa, ambacho mimea huchukua virutubisho moja kwa moja kwenye maji bila kutumia udongo, vikiwa ndani ya vifaa hivyo imara vinavyosaidia ukuzaji pamoja na uimara katika kushukilia mimea hiyo.

Kilimo cha kisasa cha ukuzaji wa mimea bila udongo ambacho huruhusu mimea huchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji, kifaa hiki kipo imara kwa ajili ya ukuzaji na ustawishaji wa mimea.

Kikimo cha kisasa kinachowezesha ukuaji wa mimea bila udongo, kwa kufyonza virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji, kikiwa na moja ya mazao katika mashine ya kukuzia mimea ambacho ni imara kwa uhifadhi.

Eneo la wazi pembezoni mwa ukuta mweupe lililozungushiwa mashine kadhaa kwa ajili ya kilimo cha kisasa, kilimo kinachowezesha mmea kuchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji bila kutumia udongo, kilimo hichi kimeleta tija kwani hutunza mazingira na kuongeza wingi wa mazao.

Eneo la wazi lenye mbao kwa juu, ambalo limezungushiwa mashine nyingi kwa ajili ya kilimo cha kisasa, chenye kutumia maji pekee bila kutumia udongo kilimo hichi huruhusu mmea, kuchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji kilimo hichi kimeleta tija na faida na kutunza mazingira.

Kilimo cha kisasa ambacho hutumia maji pekee bila kutumia udongo ambapo huruhusu mimea kuchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji bila kuathiri ukuaji, kikiwa kimehifadhiwa katika vibeseni mbalimbali ambavyo ni vihifadhio kwa ajili ya zao hilo.

Eneo la wazi lenye mashine kadhaa kwa ajili ya kilimo cha kisasa ambacho huruhusu mmea kuchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji bila kutumia udongo, kilimo hichi ni mwendelezo wa utunzaji wa mazingira pamoja na faida nyingi kwa mkulima.

Eneo la wazi lililotengwa mahususi na kufungwa mashine mbalimbali kwa ajili ya kilimo cha kisasa, kilimo kinachotumia maji bila kutumia udongo kilimo hichi huwezesha mimea kuchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji bila kutumia udongo, kilimo hichi kimeleta tija na mafanikio kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa kinachotumia maji bila udongo ambacho huruhusu mimea kuchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji, kikiwa kimehifadhiwa katika mashine maalumu kwa ajili ya kukuzia zao hili. Huu ni mwendelezo wa kupata mazao bora pamoja na kuweka mazingira safi.

Eneo la wazi lililofungwa mashine kwa ajili ya kilimo cha kisasa, kilimo hiki hutumia maji pekee bila udongo, huwezesha mimea kuchukua virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji, kilimo hiki kimeleta tija na kuhifadhi mazingira.

Mandhari ya ndani ya kuhifadhi bidhaa aina ya kuku, huku ikiwa imesheheni aina nyingi za vifaranga weupe na weusi wakiwa na malisho yao, kwa ajili ya kuandaliwa kwa masoko.

Eneo la wazi lililopo pembezoni mwa makazi ya watu likizungukwa na miti mirefu kwa mifupi, huku katikati ya shamba kukiwa na kifaa maalumu ambacho kinaendeshwa na wanaume kwajili ya kuandaa shamba hilo kwa kilimo cha viwanda.

Huu ni ufugaji wa ng'ombe wa kisasa ambapo ng'ombe na mifugo mingine hukua ndani katika eneo maalumu wakipata lishe pamoja na mahitaji yao muhimu, njia hii huongeza tija na faida kwa wafugaji.

Aina ya ufugaji wa kisasa, ambayo huleta tija kwa wafugaji kwa kuleta mazao mengi ikiwemo nyama na maziwa, hichi kilimo husaidia ng'ombe kukaa katika sehemu moja na kuwekewa malisho yao katika eneo maalumu.

Ni aina ya kilimo cha kisasa ambacho kimekuwa na faida na tija kwa wakulima. Ikiwa aina hii ya kilimo huwa na matokeo chanya ya moja kwa moja, kwa kuzalisha mazao mengi ambayo humuongezea mkulima kipato.

Eneo la wazi la shamba lililosheheni zao jingi aina ya kabichi, huu ukiwa ni mwendelezo wa kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi la shamba likiwa lina matuta kadhaa, huku likiwa limeunganishwa mipira na mashine tayari kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.

Eneo la wazi lenyee vitalu kadhaa huku likiwa limefungwa mipira mbalimbali na mashine kwajili ya kilimo cha umwagiliaji, huu ni mwendelezo wa kilimo cha kisasa chenye tija na faida kwa mkulima na mtumiaji.

Eneo la wazi, pembezoni kukiwa na mitimiti, huku likiwa na vitalu kadhaa vyenye mimea iliyostawi, kukiwa kumezungushiwa mipira na mashine kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.

Eneo la shamba lenye matuta kadhaa, na mimea iliyoanza kumea, huku likiwa limefungwa mashine kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Kilimo hichi kimeleta tija na kusaidia wakulima kupata mazao, bila kutegemea misimu.

Mandhari ya eneo lenye maji likiwa limezungukwa na milima ya wastani kwa mbali, uoto wa asili pamoja na mawingu ya bluu na meupe huku pembezoni kukiwa na mitumbwi miwili kuashiria shughuli za uvuvi zinazoendelea katika eneo hilo.

Mandhari ya asili ya eneo lenye udongo, pembezoni likiwa limezungukwa na uoto wa asili, miti mirefu kwa mifupi, pamoja na mawingu.

Mandhari ya asili ya kuvutia iliyozungukwa na mawingu, pembezoni kukiwa kuna milima ya wastani pamoja na uoto wa asili na miti ya mbalimbali.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto mwingi uliostawi wa asili, pembezoni kukionekana milima ya wastani kwa mbali pamoja na mawingu kupamba eneo hilo.

Eneo la maji likizungukwa na milima kwa mbali mawingu ya bluu pamoja na rangi nyeupe, huku pembezoni kukiwa na uoto wa asili, miti miti mingi iliyojaa ndani ya maji na pembezoni.

Mandhari ya asili ya eneo la mbuga, ambalo limejaa nyasi zilizoathiriwa na jua, mitimiti mifupi ya miiba, miinuko, pamoja na milima kwa mbali.

Madhari ya eneo la wazi iliyozungukwa na milima mingi ya aina mbalimbali mirefu kwa mifupi huku kukiwa na uoto wa asili katika eneo hilo.

Mandhari asilia iliyozungukwa na nyasi zilizodumaa, milima kwa mbali, miti mirefu kwa mifupi, uoto wa asili pamoja na mawe mawe.

Mandhari asilia iliyo katika bonde huku ikiwa na uoto wa asili pamoja na mawe pembezoni kwa mbali kukionekena kuzungukwa na milima pamoja na mawingu.

Mandhari ya eneo la hifadhi ya mbuga za wanyama, linalopatikana pembezoni mwa mji likiwa na majengo marefu kwa mafupi. Huku eneo hilo likiwa limejaa nyasi za asili, miti mirefu kwa mifupi, na mnyama twiga katika eneo hilo.

Eneo la hifadhi, lililo na nyasi zilizoathiriwa na jua pamoja na miti ya asili mirefu kwa mifupi yenye miiba kwa mbali, huku pembezoni kukiwa kumezungukwa na milima kiasi pamoja na mawingu.

Mandhari ya eneo la mto ,iliyozungukwa na milima kiasi pamoja na uoto wa asili. Huku pembezoni kukiwa na daraja kuashiria usafiri katika eneo hilo.

Mandhari ya eneo la uhifadhi wa mto uliozungukwa na mapori, milima kwa mbali uoto wa asili miti mirefu kwa mifupi, ikiwa ni hatua nzuri ya kuendeleza utalii wa ndani pamoja na kuweka mazingira safi na salama.

Mandhari ya eneo la mto ,ilio na kibanda pembezoni kwa ajili ya kupumzikia kilichotengenezwa kwa nyasi na miti. Huku kukizungukwa na miti mirefu na mifupi pamoja na uoto wa asili.

Mandhari ya eneo la milima kwa mbali ,likiwa na mimea na uoto wa asili, miti mirefu na mifupi huku kukiwa kuna njia kuelekea milimani, pamoja na uoto ulioathiriwa na jua kali.

Mti wenye kibichi ulio katikati ya eneo la hifadhi, lenye uoto wa asili ulioathiriwa na jua. Pembezoni kuna milima kwa mbali pamoja na mawingu ya bluu, kwa umbali kunaonekana wanyama.

Mandhari ya hifadhi ya eneo la mbuga za wanyama iliyozungukwa na miti mirefu na mifupi, pamoja na uoto wa asili huku kukionekana wanyama aina ya pundamilia pamoja na nyumbu wakitembea katika mbuga hiyo.

Eneo la hifadhi la mbuga lenye nyasi fupi zilizodumaa pamoja na uoto wa asili, ambayo pembeni hupita maji yakitiririka pamoja na milima inayoonekana kwa mbali kupamba eneo hili.

Mandhari ya eneo la maji likiwa limezungukwa na mawingu ya bluu pamoja na meupe, huku likitengwa na eneo la nchi kavu lenye uoto wa asili pamoja na vijiwe vinavyoelekea katika maji pembezoni kukiwa kuna milima iliyozunguka kupendezesha eneo hilo.

Eneo la pembezoni la hifadhi lililonakshiwa na mawingu ya bluu na meupe, pembezoni kuna uoto wa asili wa miti mirefu na mifupi huku katikati kukiwa na maji yanayotiririka ya mto.

Mandhari ya eneo la milima lenye kichaka kwa mbali pamoja na uoto wa asili, pembezoni kuna njia pamoja na mawingu yanaonekana kwa mbali kunakshi milima hiyo.

Eneo la hifadhi lenye uoto wa asili, lenye miti ya kijani mirefu kwa mifupi, huku pembezoni ikizungukwa na mlima wenye rangi ya bluu na nyeupe.

Eneo la hifadhi lenye njia katikati lenye udongo mwekundu pamoja na uoto wa asili uliokaa mbalimbali, huku pembezoni kukionekana milima kwa mbali kupamba eneo hili.

Eneo la mbuga lenye uoto mzuri wa asili wenye kuvutia likiwa limezungukwa na milima, kwa mbali pamoja na kunakshiwa na wanyama mbalimbali katika hifadhi hiyoo, akiwemo pundamilia, swala na wanyama wengine.

Mandhari ya eneo lenye maji lililozungukwa na nchi kavu pembezoni, huku kukiwa na miti ya hapa na pale na uoto wa asili kwa mbali kukiwa kumezungukwa na milima ya kiasi, pamoja na mawingu kupendezesha eneo hilo.

Mandhari ya eneo la milima, iliyozungukwa na mawingu angani ambayo imesheheni uoto wa asili uliodumaa.

Mandhari ya eneo la mwinuko na tambarare, ikiwa imesheheni miti baadhi ya sehemu, yenye uoto wa asili wa kijani kibichi, huku pembezoni kukizungukwa na milima.

Mandhari ya eneo la maji tulivu na ya kupendeza ikiwa imezungukwa na miti ya aina mbalimbali, pembezoni uoto wa asili pamoja na milima ya kiasi kwa umbali.

Mandhari ya eneo la wazi ya kuvutia ikiwa na miti kadhaa mirefu kwa mifupi pamoja na uoto wa asili, pembezoni kwa mbali kukiwa na milima ya wastani pamoja na njia.

Mandhari tulivu ya eneo la milima lenye uoto wa asili na miti ya hapa na pale, likiwa limezungukwa na mawingu ya bluu pamoja na rangi nyeupe kunakshi mazingira hayo.

Mandhari ya eneo la wazi lililozungukwa na makazi ya watu pembezoni pamoja na miti, huku kukiwa na outo wa asili pamoja na majani yaliyodumaa kwa kuathiriwa na jua.

Mandhari tulivu ya eneo la mwinuko yenye kijani kibichi, liliyozungukwa na miti mirefu kwa mifupi, uoto wa asili pamoja na makazi ya watu ya hapa na pale.

Mandhari ya eneo la pori lenye uoto wa asili wa hapa na pale miti iliyodumaa pamoja na uoto wa asili ulioathiriwa na jua pembezoni kukiwa na mlima kwa mbali.

Mandhari ya eneo la pori, lenye miti kadhaa iliyostawi vizuri na uoto wa asili, huku katikati ya pori hilo kukiwa na njia kwa ajili ya waendao kwa miguu pamoja na wanyama.

Mandhari ya eneo la maji lililozungukwa na miti mbalimbali pembezoni pamoja na uoto wa asili, kwa mbali kukiwa na milima ya wastani.

Vifaa maalumu vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na chuma maalumu kwajili ya kurina asali, vikiwa vimefungwa katika miti ndani ya shamba ili kurahisisha urinaji wa kisasa wa asali.

Eneo la pori lililotengwa kwa ajili ya uzalishaji wa asali, huku likiwa na mizinga kadhaa iliyotengenezwa kwa njia za kisasa kwa ajili ya kusaidia au kurahisisha urinaji wa asali.

Maboksi kadhaa yakiwa yamesheheni mbegu mbalimbali za mimea katika vifungashio aina ya makopo vilivyopakiwa nadhifu, huku aina nyingine za vifungashio vya pakiti vikiwa juu yake.

Eneo kubwa la wazi nadhifu maalumu kwa ajili ya kuhifadhia mbegu za kilimo, ikiwa limesheheni aina mbalimbali ya mbegu hizo kwa ajili ya matumizi hayo.

Mbegu aina mbalimbali kwaajili ya kilimo zimehifadhiwa katika eneo kubwa maalumu kwaajili ya kuhifadhi zao hilo, huku zikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio mbalimbali kama makopo meusi, pamoja na ya brauni na nyengine zimehifadhiwa katika maboksi ya plastiki.

Mwanamke mtu mzima amesimama ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa mbegu za kilimo, huku kukiwa na maboksi yaliyojazwa aina nyingi zilizoko katika vifungashio mbalimbali ya mbegu hizo.

Mbegu aina ya papai ikiwa katika kifungashio nadhifu, huku kifungashio hicho kikiwa na picha na maandishi kwa ajili ya kumuarifu mkulima au mtumiaji matumizi sahihi ya mbegu hiyo.

Aina ya kifungashio nadhifu kilichobeba mbegu aina ya nyanya, huku kikiwa kimenakshiwa maandishi mbalimbali na picha kwa ajili ya kumwarifu mtumiaji namna ya kutumia mbegu hizo.

Kifungashio nadhifu kikiwa na picha ya kabichi pamoja na maandishi kadhaa, huku yakiwa na nia ya kumtaarifu mtumiaji namna sahihi ya kutumia mbegu hizo.

Ni aina ya kifungashio ambayo imebeba mbegu aina ya maboga, ambayo pia imechorwa picha hiyo huku ikiwa na maandishi kadhaa, kwa ajili ya kumjuza mtumiaji au mkulima namna ya kulitumia zao hilo.

Eneo maalumu liliotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu mbalimbali za mimea. Zilizofungashwa katika vifungashio maalumu vyeupe vinavyozuia unyevu na uharibifu wa mbegu hizo.

Eneo mahususi lililotengwa kwaajili ya kuhifadhia mbegu za aina mbalimbali zilizowekwa katika vyombo maalumu pamoja na maandishi, ili kumsaidia mtumiaji kutofautisha aina za mbegu na matumizi yake.

Kifungashio chenye mbegu aina ya kabichi, pamoja maandishi kadhaa, kwaajili ya kumuarufu mtumiaji juu ya matumizi ya mbegu hizo, kimepakiwa tayari kabisa kwa ajili ya matumizi.

Ni aina ya mfumo bora wa kisasa ambao unatumiwa na wakulima ambapo mkulima ametumia njia ya upandikizaji mbegu. njia ambayo imekuwa na faida mbalimbali ikiwa upatikanaji wa miche bora kwa ajili ya kupata mazao ni sehemu ya faida hizo.

Kifungashio nadhifu cha plastiki cha mbegu, huku kikiwa na maandishi pamoja na picha, kwa ajili ya kumuarifu mtumiaji au mkulima juu ya matumizii sahihi ya mbegu hizo.

Wanaume mbalimbali wakiwa katika eneo la wazi ambalo lina vitalu, huku wakiendelea kusia aina mbalimbali ya mbegu.

Mbegu aina ya kabichi, ikiwa katika kifungashio nadhifu ambacho kina picha ya zao hilo pamoja na maandishi mbalimbali, kwa ajili ya kumualifu mtumiaji au mkulima matumizi sahihi ya mbegu hizi.

Eneo mahususi kwa ajili ya kuhifadhia mbegu za aina mbalimbali, huku kukiwa kumesheheni masanduku mengi yenye aina tofautitofauti ya mbegu kwa ajili ya kilimo.

Aina mbalimbali ya mbegu zikiwa zimeifadhiwa katika sehemu maalumu, na kwa vifaa mahususi kwa ajili ya kuzalishia mbegu hizo kwa matumizi ya kilimo.

Aina mbalimbali ya mbegu za kilimo zikiwa zimefungashwa katika vifungashio nadhifu na kuhifadhiwa katika sehemu maalumu, vifungashio hivi vyenye picha na maandishi kwa ajili ya kumwarifu mtumiaji au mkulima matumizi sahihi ya mbegu hizo.

Aina kadhaa ya mbegu, zikiwa zimewekwa katika vifungashio mbalimbali, huku vifungashio hivyo vikiwa na picha na maandishi kadhaa kwa ajili ya kumwarifu mkulima au mtumiaji matumizi sahihi ya mbegu hiyo.

Eneo maalumu linalotumika kuhifadhi mbegu, huku likiwa na vitalu vingi mbalimbali, kwa ajili ya mbegu zilizoainishwa ikiwa ni mwendelezo wa kilimo cha kisasa.

Mamba akiwa katika eneo lenye maji. Eneo hili kwa mbali limezungukwa na miti miti na milima ya wastani, huku pembezoni kukiwa na nchi kavu. Mnyama huyu ana sifa za kuishi ndani ya maji pamoja na nchi kavu, ana ngozi imara ngumu inayomsaidia kujikinga na madhara mbalimbali ikiwemo maadui na meno marefu yanayomsaidia kwa mawindo na kujikinga na maadui pia.

Aina ya mnyamapori ambaye hupatikana majini na nchi kavu, pamoja na hayo mnyama huyu anasifika kwa kuwa na ngozi ngumu, pamoja na meno makali na marefu ambayo humsaidia kujilinda na maadui zake pamoja na kujipatia kitoweo.

Ndege wawili wa porini wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi mmoja wao akiwa anaruka katika eneo lenye maji, ambalo pembezoni limezungukwa na miti pamoja na uoto wa asili.